Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa anaosha mikono katika sehemu ya kuosha mikono iliyo na tangi la maji lililoandikwa " TOTO viunze mbele ya mwanamke huyu ni mtoto mdogo, anangojea mwanamke huyu amalize kuosha mikono ndivyo yeye aoshe, na kando ya hawa kuna kibanda cha uchuuzi.

Afisa wa afya anapatia mtoto mchanga chanjo. Chanjo hii ni ya polio . Mtoto huyu amebebwa na mamayake na mamayake amevaa kofia nyekundu.

Afisa wa afya, anaonekana kupatia mtoto chanjo maarufu ya polio. Mtoto huyu amebebwa na mama yake. Kando ya mama yake mna wahudumu wengine wa afya wamevalia barakoa.

Madaktari wa Meno wanaonekana kuhudumia mgonjwa, madaktari hawa mmoja niwa kiume mwingine ni wa kike wanatazama ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Wanawake wawili wanawahudumia watoto wachanga. Wanawake hawa ni maafisa wa afya, wamevalia sare nyeupe na chini samawati.

Mhudumu anamuhudumia mtoto mchanga. Mtoto huyu amebebwa na mama yake. Muhudumu amevalia sare ya ovaroli nyeupe, na amevaa miwani.

Watu watano wanaonekana kufanya usafi katika jaa. Wanachoma hizo takataka hapo kwa jaa. Watu watano hao miongoni mwao ni mwanaume mmoja na wanawake wanne. Karibu na jaa hilo kuna barabara.

Kinywaji cha asili cha muarubaini ama almaarufu mkilifi kutoka kwa mti wa mkilifi. Kinywaji hicho cha asili kimehifadhiwa katika mkebe ulio na ufuniko mweupe.

Mwanaume mmoja ameshikilia fimbo, anafukuza nayo parare, panzi. Panzi wanapeperuka kutoroka. Juu ya mbingu inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe.

Afisa wa afya watatu wanapatia kijana mdogo chanjo. Afisa hawa, mmoja anampatia chanjo, wawili wapo tayari kumsaidia afisa huyu. Kando ya mtoto huyu anayepewa chanjo ni mama yake na ameshikilia mtoto mwingine katika mapaja yake.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto mdogo chanjo. Mtoto huyo amebebwa na mama yake. Kandoni mwa mama yake mna watu watatu waliovalia barakoa.

Eneo la barabara lililofurika magari kadhaa yanang'ang'ana kutafuta njia yake katika mafuriko hayo, magari haya ni tukutuku na gari ndogo na matatu.

Wanawake wawili wanachota maji kutumia beseni na karai, maji haya wanayateka nje wakiyamwaga upande wa nje, hii ni baada ya mafuriko wapata na maji kuingia katika majumba yao.

Mtoto mdogo apataye miaka mitano. Anapokea chanjo kwa wahudumu wa afya. Wahudumu wa afya ni wawili mmoja amemshikilia mtoto kichwa mwingine anampatia mtoto sindano ile ya chanjo.

Daktari ama afisa wa afya anaweka dawa katika sindano yake. Dawa hii ni ya rubela na measles , ya watoto wadogo kuchanjwa.

Wahudumu wa afya wanaonekana kumpatia mtoto chanjo . Wahudumu ni watatu na mama amebeba mtoto mchanga. Ameketi kando ya wahudumu wa afya.

Ajali imetokea baina ya lori na basi la abiria. Watu wengi wanaonekana kuzingira eneo la tukio la ajali hiyo wakijaribu kuokoa manusura.